Msichana mdogo, anajifunza kwa kompyuta kibao, inayoonyesha picha ya mwalimu, ana kalamu mkononi, anaonekana akichora, au kuandika. Nywele zake zimefungwa mitindo, anaonekana kuzingatia somo lake, kwa makini.

Vifaa hivi ni vya ofisini kama vile kompyuta mpakato, karatasi, kalamu na simu ujanja. Vimepangwa vizuri kwa meza, vikonyesha mazingira ya kazi. Vyaweza kuwakilisha teknolojia, mawasiliano, kazi ya ofisini au elimu ya mtandaoni.

Kijana mdogo anatabasamu akikaa kwenye kiti. Anatumia kompyuta ndogo iliyo mbele yake, kompyuta nyingine zimefunguliwa kando yake. Hii inaonyesha mazingira ya kujifunzia au kufanya kazi.

Mwanamke ameketi kwenye meza na anatumia komputa ndogo. yuko ndani ya chumba chenye muundo wa kisasa na wa wazi. Juu ya meza karibu naye, kuna vitu vingine kama vile kikombe na labda daftari. Chumba kina dari refu na miundo ya mbao inayopita juu ikiipa nafasi muonekano wa kipekee.

Mwanaume ameketi kwenye meza mbele yake kuna kompyuta mpakato. Anaandika kwa kalamu kwenye daftari au karatasi huku akiwa makini na kile anachofanya. Inasisitiza umuhimu wa kujituma binafsi na kutumia muda kwa maendeleo wa kielimu au kitaaluma.

Mazingira yanasimulia hadithi ya kujifunza kwa mbali na mwasiliano ya kimataifa. Watumiaji wengine wanaonekana kwenye skirini ikionyesha ushirikiano wa kikundi. Ni ishara ya maendeleo ya kiteknolojia na jinsi inavyobadilisha tunavyojifunza na kufanya kazi.

Mwanamke anaangalia skrini ya kompyuta, ana miwani ya macho. Amevalia shati la rangi ya chungwa. Anaonekana akizingatia somo au mkutano. Mkono wake umeegemea kidevu na mazingira yake yanaonyesha ofisi. Anaonekana mtulivu.

Mwalimu anasaidia wanafunzi wadogo kutumia kompyuta za mkononi. Watoto kadhaa wamekaa kwenye dawati wakizingatia skrini. Kujifunza kwa vitendo kunaonekana kukifanyika. Tabasamu la mwalimu linaashiria mafanikio.

Watoto wanajifunza kwa kutumia kompyuta ndogo wamekaa kuzunguka meza kila mmoja anakompyuta yake na wanaonekana kuzingatia masomo yao kwa makini sana wamevaa fulani ya rangi nyepesi.

Mwanaume anashiriki mkutano mtandaoni. Kompyuta yake inaonyesha washiriki wengi. Skrini imejaa nyuso mbalimbali na anaonekana kuzingatia mazugumzo na anatumia teknolojia kuwasiliana. Mwanga wa kompyuta unaonekana usoni mwake. Mazingira haya yanaonyesha ofisi.

Mwanafunzi anatumia kompyuta mpakato kujifunza. Mandhari ya picha inaonyesha mazingira tulivu ya kujifunza, yakiwa yamepambwa kwa mtindo wa kisasa. Matumizi ya teknolojia ni muhimu katika elimu, hasa katika elimu ya mtandaoni.

Mwanafunzi anafanya kazi mezani akiwa anatumia kompyuta mpakato. Kwenye skrini kuna mwalimu au mtu mwingine katika mazungumzo ikiashiria kuwa yuko katika darasa la mtandaoni au mafunzo ya mbali. Mandhari ya picha inaonyesha mazingira tulivu ya kujifunza yakiwa yamepambwa kwa mtindo wa kisasa.

Mtoto anaonekana kujitegemea katika kujifunza kwake. Ni ishara ya kizazi kipya kinachokua na teknolojia. Kuna mmea mdogo pembeni mwa kompyuta ukiongeza uzuri wa mazingira. Yaweza kuwakilisha elimu ya kidijitali au matumizi ya teknolojia kwa watoto.

Mwanafunzi anajifunza kupitia kompyuta inayoonyesha pio. Mwalimu anaonekana akifundisha. Ubao wa kijani una mlinganyo. Mazingira yake yanaonyesha masomo kalamu ziko kwenye kikombe. Anaonekana kuzingatia somo.

Mwanamke anajifunza kwa kutumia kompyuta ndogo. Amevalia vipokea sauti masikioni. Anaonekana akifanya kazi kwa umakini sana. Daftari na kalamu viko mezani. Anaweza kuwa akisikiliza somo.

Vitabu vikubwa vimepangwa kama jukwaa, vinavyowakilisha maarifa ya jadi na elimu. Juu ya vitabu kuna kompyuta kubwa inayoonyesha maudhui ya mafunzo. Watu wadogo wanaonekana wakifanya shughuli mbali mbali, kama vile kupanda ngazi kufikia elimu, kusoma au kuandika, kutumia simu au vifaa vya kidijitali.

Umbo la mikono likiwa juu ya kibodi linaonyesha shughuli inayofanyika kwa umakini. Mazingira yanasimulia hadithi ya tija na uwezo wa kufanya kazi ya kujifunza popote. Ni ishara ya maendeleo ya kidijitali na umuhimu wa teknolojia katika maisha ya kila siku.

Kundi la wanaume linashirikiana kwenye dawati moja wakijadili jambo fulani. kila mmoja anaonekana kuwa makini na kazi yake. Ushirikiano huu unaashiria ubunifu na maendeleo.

Msichana mdogo amevaa vipokea sauti vya maskioni. Anashangaa huku kidole kimoja kikiwa juu. Anakodolea macho skirini ya kifaa chake, macho yake yamepanuka kwa mshangao. Anaonekana amezama kabisa katika kile anachokifanya.

Mtu mmoja ameketi mezani akitazama mtu anayefundisha au kueleza takwimu kupitia kompyuta mpakato. Mtu anayeshiriki anatumia alama za maandishi na michoro kuwasilisha taarifa, jambo linaloashiria kuwa ni mafunzo au mawasiliano ya kitaalamu.

Mtu anatumia kompyuta, mikono yake ikiwa imelalia kibodi. Inaonekana kama anafanya kazi au anaandika kitu. Muundo unaashiria shughuli ya kitaaluma au ya kibinafsi inayohusisha matumizi ya teknolojia.

Msichana mdogo anaonekana kufurahia somo, anapojifunza mtandaoni, amevalia vipokea sauti vyeupe, anatazama skirini ya kompyuta kwa umakini, anaonekana kuzingatia sana.

Mwanamke ameketi kwenye meza akitumia kompyuta mkononi kwa ajili ya kujifunza mtandaoni. Kwenye skrini ya kompyuta kuna picha ya mwalimu au mzungumzaji akitoa mafunzo. Yaweza kuwakilisha elimu ya mbali mikutano ya mitandaoni au kazi kutoka nyumbani.

Mtaalamu wa afya huenda ni muuguzi au daktari, ameketi mezani akiwa anafanya kazi kwenye kompyuta mpakato. Anaonekana akiandika kitu kwenye daftari au karatasi huku akitazama kwenye kompyuta, pengine akihifadhi au kuchakata taarifa za mgonjwa. Hii inaonyesha umuhimu wa teknolojia katika taaluma za afya na utunzaji wa rekodi sahihi za wagonjwa.

Mikono ya mtu inaonekana ikichapa kwenye kompyuta ya mkononi. Ikoni mbalimbali za kiteknolojia zinaelea juu yaonyesha ulimwengu wa kisasa wa intaneti. Teknolojia inawezesha mawasiliano na elimu.

Mzingira haya yanaonekana kuwa ya kitaalamu, pengine ni ofisini au katika chumba cha mikutani cha shirika au taasisi ya elimu. Mazungumzo yao yanaonekana kuwa ya kushirikiana na ya kujenga.

Mazingira yanaonekana kua ni ya nyumbani au ofisini, na yana mwonekano tulivu unaofaa kwa kujifunza. Yaonyesha mabadiliko ya teknolojia katika elimu, ambapo watu wanaweza kusoma kutoka mahali popote bila kuenda darasani.

Mwanamke ameketi mezani akitumia komputa ya mkononi, huku skrini mbali mbali za kijidigitali zikiwa zimetanda mbele yake anaonekana kuwa makini na anafanya kazi kwa kutumia teknologia ya hali ya juu, labda kama sehemu ya kazi ya

Mtu huyu anaonekana kuwa ameweka mikono yake kwenye kibodi, akionyesha kuwa yupo katikati ya shughuli ya kujifunza, pembeni kuna kikombe, labda cha kahawa au chai, daftari na karatasi, vinavyonyesha kuwa mazingira haya ni ya kusomea au kufanya kazi.

Mchoro unaashiria kuwa elimu haina mipaka na inawaunganisha watu. Katikati ya mchoro kuna ramani ya dunia ikionyesha uhusiano wa kimataifa. kuna vitabu vikionyesha umuhimu wa elimu na maarifa. Rangi mbalimbali zimetumika, zikionyesha utofauti na umoja.

Mazingira ya kazi yanaonekana kuwa safi na yamepangwa vizuri ikiwakilisha huduma za mawasiliano au usaidizi wa kiteknolojia. Inaashiria pia umuhimu wa teknolojia katika kuwezesha mawasiliano ya biashara. Mwanamume huyu anaonekana makini na kujitolea katika kazi yake.

Vifaa hivi viwili vinaashiria matumizi ya teknolojia ya kisasa. Mandhari ya nyuma yanaonyesha meza au eneo la kazi. Hii inaonyesha umuhimu wa elimu ya kidijitali katika ulimwengu wa sasa. Mpangilio ni safi, na rahisi, ukionyesha kuzingatia masomo.

Kundi la wanafunzi wanajifunza mtandaoni kupitia komputa michoro ya hesabu na formula zimezunguka skrini ikionyesha mada mbali mbali. Hii inawakilisha dhana ya elimu ya kidigitali na jinsi inavyoendeshwa.

Kinanda cha kompyuta kimeonekana wazi kikiwa tayari kutumika. Hali hii inawakilisha dhana ya kujifunza kwa njia ya mtandaoni, inaonyesha mazigira ya kawaida ya kujisomea. Kikombe cha kahawa au chai kipo kando ya kompyuta.

Kompyuta ipo wazi mezani. Kikombe cha kahawa au chai kimekaa karibu nacho. Mandhari ya nyuma yamefifia yakionyesha mazingira ya ndani. Hii inaonyesha umuhimu wa teknolojia katika elimu. Mpangilio unaashiria utulivu labda kwa kazi au kujifunza.

Mwanaume anaonekana akifanya mkutano wa mtandaoni na mwanamke. Hii inaonyesha umuhimu wa mawasiliano ya video katika kazi ya kisasa. Inawakilisha mkutano wa biashara au kikao cha elimu cha mbali.

Wanafunzi wawili, mwanamke na mwanamume, wanatumia kompyuta kwa ajili ya kujifunza. Wote wawili wanaonekana wakishirikiana na kuangalia skrini kwa makini. Mandhari ya nyuma yanaonyesha watu wengine wakifanya kazi, ikionyesha mazingira ya ofisi au chuo.

Skrini inaonyesha vipengele vya programu ya komputa inawakilisha dhana ya elimu inayotolewa kupitia internet . Hii inaonyesha jinsi teknolojia inavyo badilisha mfumo wa kufundisha ujumbe ni wazi kabisa. Ukisisitiza umuhimu wa kujifunza kidigitali.

Chumba kinaonekana kuwa rahisi, na labda kinatumika kwa malazi ya wanafunzi au wageni. Muundo wa chuma wa kitanda unaonyesha uimara na matumizi ya muda mrefu. Ni ishara ya matumizi bora ya nafasi katika chumba kidogo.

Mazingira haya ni mazuri kwa ajili ya elimu na maendeleo ya wanafunzi. Sakafu ni safi sana na inangaa ikiashiria mazingira ya darasa yaliyo katika hali ya usafi na utulivu. Kuna meza na viti vya chuma na mbao. Vimepangwa kwa utaratibu mzuri kila meza ikiwa na kiti kimoja au viwili. Kwenye ukuta kuna ramani ya dunia ikionyesha kuwa darasa hili linaweza kutumika kwa masomo mbalimbali.

Chumba hiki cha kulala kina vitanda viwili vya mbao vilivyo na mashuka ya rangi ya waridi na madoa ya zambarau ukutani kuna kabati la mbao lililojengwa kwa ajili ya kuhifadhi vitu kushoto mwa chumba kuna rafu za mbao yenye viatu na vitu vingine vidogo.

Mazingira ya darasa yanaweza kuchochea motisha ya kusoma na kufaulu. Mpangilio wa madawati unaonyesha utayari wa kuanza masomo au utaratibu wa shule. Ni ishara ya fursa za elimu na umuhimu wa kujifunza.

Chumba kina vitanda vingi vya ghorofa, ngazi zimetumika kupanda juu, magodoro mepesi yamewekwa tayari. Kuta zina rangi ya kawaida, chumba kinaonekana kikubwa, na kina nafasi ya kutosha katikati, kila kitanda kinaonekana kutumika, kinafanana na bweni la shule.

Vitanda vimepangwa mstari katika nafasi ya ndani ya chumba, hali inayopendekeza kuwa ni bweni au sehemu ya malazi ya kikundi. Kuna dirisha lenye pazia linaloleta mwanga wa asili ndani ya chumba. Inadhirisha hali ya ushirikiano wa makaazi, ambapo watu wengi hulala chumba kimoja, jambo la kawaida katika shule za bweni, taasisi za kijeshi au makambi.

Chumba kidogo kina vitanda viwili vilivyopangwa. Rafu za vitabu na vitu vingine vimepangwa ukutani. Dawati la kusomea na kiti vipo kona. Chumba hiki kinaonekana kuwa cha kulala au hosteli.

Chumba kina vitanda viwili vya ghorofa. Ngazi zimetumika kufikia juu. Magodoro mepesi yametandikwa. Mizigo michache imewekwa pembeni na pazia limefunika dirisha. Mwanga afifu unaingia ndani. Chumba kinaonekana cha kulala.

Computer nyingi za mezani zimepangwa kwa safu katika chumba. Kuna viti vya ofisi vilivyowekwa mbele ya kila computer kwa ajili ya watumiaji. Chumba kina ubao mbele, ishara kuwa kinaweza pia kutumika kwa mafunzo au maelekezo ya darasani, yawakilisha umuhimu wa teknolojia katika elimu ya kisasa.

Madawati na viti vimepangwa vizuri vikionyesha utayari kwa ajili ya masomo. Ni ishara ya umuhimu wa elimu na nafasi ya kujifunzia katika jamii. Kuna ubao mweusi au kijani mbele ya darasa na kabati ya vitabu au vifaa vya shule upande mwengine.

Chumba pana kina vitanda vingi. Magodoro mepesi yametandikwa vizuri na kuna nafasi kubwa katikati ya vitanda. Chumba kinaonekana safi na nadhifu, ni kama bweni la kulala. Mwanga unaingia kutoka dirishani na sakafu inaonekana kung'aa.

Ukumbi huu una viti vingi vilivyopangwa kwa safu na ngazi, vikiwa na meza ndogo za kuandikia mbele ya kila kiti. Viti hivyo ni vya mbao na vina fremu za chuma, vikiwa vimepangwa kwa ustadi, ili kuruhusu wanafunzi wengi kuketi kwa wakati mmoja.

Chumba kinaonekana kuwa safi, na kiko tayari kutumika. Hii ni taswira ya darasa, au ukumbi wa mitihani. Hakuna mtu ndani, hivyo kuna utulivu kamili. Taa nyingi, zimening'inia, kutoka kwenye dari.

Mchezaji wa mpira wa kikapu ako tayari kurusha mpira. Watazamaji wengi wanaonekana nyuma wakifuatilia mchezo. Inawakilisha burudani na mashindano ya michezo.

Ukumbi umeangazwa vizuri na taa nyingi kwenye dari. Hakuna watu ndani ikionyesha kuwa ukumbi haujatumika kwa wakati huo. Muundo wa viti na meza unaonekana kuwa wa kawaida kwa mazingira ya kielimu. Hii inaashiria taasisi ya elimu au kituo cha mafunzo.

Dari ya ukumbi ina muundo wa kipekee na taa, ikionyesha mazingira ya kifahari. Hakuna mtu ndani ya ukumbi ikionyesha kuwa tukio bado halijaanza. Inaashiria, nafasi kubwa iliyotengwa kwa ajili ya mikusanyiko ya umma.

Jengo hili kubwa lina lango kuu. Mtu mmoja anaonekana akitembea kuelekea mlango wa jengo. Madirisha kadhaa yanaonekana kwenye kuta za jengo hilo. Hali ya hewa inaonekana kuwa tulivu labda mchana mzuri.

Rafu ya vitabu imepangwa vizuri. Vifuniko vya vitabu vinaonekana kuwa vya rangi mbalimbali. Hii inawakilisha maktaba au duka la vitabu. Upatikanaji wa vitabu vya elimu unaonekana.

Mazingira haya ni ya kupumzika na utulivu. Muundo wa kitanda ni wa chuma cheusi ukitoa mwonekano wa kisasa. Kuna madirisha yaliyofunikwa na pazia jeupe yakiruhusu mwanga kuingia ndani.

Watu kadhaa wanacheza soka au wanazoezi uwanjani. Miti mikubwa na yenye vivuli imeizunguka pande zote. Kuna majengo marefu yanayoonekana nyuma ya uwanja. Nguzo ya goli inaonekana upande wa kulia wa picha. Hali ya hewa inaonekana kutuliza ikiashiria mchana mzuri.

Umati wa watu umeketi kwenye viti na wengine wamesimama wakitazama shindano la kuogelea. Kuna mahema meupe yaliyoekwa juu ya viti vya watazamaji. Hii inawakilisha tukio la michezo au shindano.

Hiki ni chumba kidogo cha kulala, labda cha mwanafunzi. Kitanda kimefungwa shuka zenye michirizi nyeusi na nyeupe. Kuna meza ndogo na kiti kando ya kitanda. Chumba kinaonekana kuwa na mazingira rahisi na ya kawaida.

Chumba hiki kikubwa kina vitanda vingi vya ghorofa mbili. Hii inawakilisha mabweni ya shule au hosteli. Vitanda vimepangwa kwa safu ndefu vikiwa na magodoro na matandiko ya rangi tofauti. Kuna nafasi ndogo kati ya vitanda ikionyesha matumizi bora ya nafasi.

Darasa lina wanafunzi waliokaa na wamevalia sare za shule. Kila mwanafunzi ameketi kwenye dawati lake binafsi. Dari ya darasa ina taa nyingi zenye kutoa mwanga. Wanafunzi wanazingatia shughuli zao za kielimu.

Mwanamke huyu anaonekana akimfundisha msichana huyu. Ni picha yenye hisia ya upendo na umakini. Yaweza kuwakilisha mawasiliano kwa kutumia lugha ya ishara au elimu maalum. Inaashiria umuhimu wa kujumuisha watu wenye mahitaji maalum.

Tabasamu la mvulana inaonyesha furaha na kuridhika ikipuuza changamoto zozote anazowezakuwa nazo. Mazingira yanasimulia hadithi ya elimu, kujifunza na fursa kwa wote. Ni ishara ya ujumuishaji na upatikanaji wa elimu au burudani kwa watu wenye ulemavu.

Mazingira yanaonekana kuwa safi na yenye utulivu. Yaweza kuwakilisha huduma za ukarabati, mazoezi ya afya au ushirikishwaji wa watu wenye ulemavu, yaashiria umuhimu wa afya na ustwai kwa watu waote bila kujali hali zao.

Mwingiliano wao unaonyesha uhusiano mzuri na wakuunga mkono. Hii inawakilisha ujumuishaji na furaha ya watoto wote bila kujali uwezo wao. Umuhimu wa msaada na kujali kwa watu wenye ulemavu.

Mwanamume aliyetabasamu anatumia kompyuta; anaonekana akiwa ameketi mbele ya kibodi. Mwanamke mwingine anaonekana sehemu ya kushoto ya picha akiongea naye. Mandhari ya nyuma yanaonyesha meza na viti labda ofisini au shuleni.

Mwanaume yuko upande wa kushoto, mgongo wake unaonekana wazi. Mwanamke anatabasamu, akionekana kuelezea jambo fulani. Wote wanaonekana wakiwasiliana kwa ishara za mikono. Mandhari ya nyuma yanaonyesha mazingira ya ofisi au nyumbani.